Kuna ndizi mingi ambayo inazidi elfu mia moja, ni nyingi sana. Mzee mweusi pia amesimama hapo, ameshika ndizi kadhaa.

Ni ng'ombe wawili ambao ni wadogo sana, hawa ng'ombe wana rangi ya nyekundu rangi nyekundu na wamewekwa katika chuma katika chuma.

Hii ni mimea ya ndizi ambayo imemea vizuri, na iko na maji, na imefikiwa kumea, na kutoa manufaa mengi sana.

Ng'ombe hawa wanakula nyasi. Ni aina tofauti ya ng'ombe, kuna nyeusi watu wawili nyeusi na watano weupe. Wanakula nyasi.